Safu za mimea ya kijani kibichi. Mimea hio imepangwa vizuri kwenye miundo nyeupe, na kila mmea unakua kutoka kwenye shimo lililopangwa. Mandhari ya nyuma inaonekana kua eneo la ndani au kilimo cha kisasa.

Mmea mdogo unaoonekana kama mche au mboga umepandwa kwenye chombo cheusi kidogo na kuwekwa kwenye mfumo wa kilimo cha hydroponics . Nyuma ya mmea huu kuna mimea mingine midogo iliyopangwa kwa safu kwenye miundo inayofanana. Sehemu ya juu inaonyesha wavu au kiwambo cha kijani kibichi kinachotoa kivuli.

Mfumo ambapo mimea yenye majani mabichi inakua ndani ya mabomba meupe, yaliyopangwa kwa usawa. Kuna mistari miwili ya mabomba, inayoonekana, na kila bomba lina mashimo ambapo mimea imepandwa, ikionyesha mfumo wa kilimo bila udongo.

Mfumo wa bustani ya hydroponic ambapo mimea inakuwa katika mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mabomba haya yana matundu ambayo mimea imepandwa na mfumo huu unaonekana kuwa bustani ya wima au iliyoinuliwa. Chini ya maomba kuna mimea mingine kijani kibichi iliyokuwa ardhini au kwenye vyombo vingine ikionyesha mazingira ya bustani.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaofanana na hydroponics ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mabomba haya yameshikiliwa na fremu ya rangi nyekundu.

Chafu iliyojaa mimea ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa safu. Miundo ya mbao inaonekana ikiunga mkono paa la chafu, na kuna mabomba yanayoonekana chini, kuashiria mfumo wa kilimo cha umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji, ukionyesha mimea midogo iliopandwa kwenye safu ndefu za mirija. Jini ya mirija io kuna tenki la maji. Mfumo huu unaonekana kuwa nje, labda kwenye shamba au eneo la kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji ambapo mboga zinakua katika nguzo zilizopandwa wima, zilizosimamishwa kutoka kwenye muundo wa chuma. Mimea hii yenye majani mabichi inaonekana ikikua katika sehemu zilizotengwa kwenye nguzo hizi nyeupe, zikionyesha mfumo wa kilimo kisichotumia udongo.

Mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa kwenye mifumo ya mabomba au mifereji yenye maji upande wa kushoto na pia kwenye meza au vitanda vilivyo inuliwa upande wa kulia. Muundo huo una nguzo za mbao na paa lililo funikwa nyenzo nyeupe na kivuli.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea hukuzwa bila udongo. Mimea imepandwa kwenye sufuria ndogo zilizowekwa kwenye mabomba. Mfumo huu unaonekana kuwa wa nyumbani na hutumia nafasi ndogo.

Shamba la mboga lililofunikwa kwa wavu, ambapo mboga kama vile mchicha zimepandwa katika vyombo vilivyopangwa kwenye safu. Shamba hili linaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone na liko katika eneo la wazi lenye miti na mimea mingine. Wavu hutumika kulinda mboga thidi ya wadudu na hali mbaya ya hewa.

Mfumo ambapo mimea inakuwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mimea inaonekana kuwa imepandwa kwenye mabomba yenye mashimo. Mfumo huu huwezesha kilimo cha ndani na kuokoa maji na nafasi. Hii ni njia bora ya kilimo endelevu.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo saladi za majani zinakuzwa kwenye mabomba yaliyopangwa katika ngazi. Mfumo huu unatumia maji na virutubisho baadala ya udongo, kwa ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea ya saladi inakuzwa katika vyombo vya plastiki. Maji na virutubisho hupitishiwa kupitia mabomba hadi kwa mimea. Mfumo huu unaonekana kuwa wa nyumbani au wa kibiashara kidogo na mimea inaonekana kuwa na afya.

Mkulima anaimwagilia maji mimea iliyo pandwa kwenye mabomba meupe yaliyo pangwa kwa safu, mfumo huu hutumia maji kidogo ikilinganishwa na kilimo cha kawaida na inaweza kufaa kwenye maeneo yenye nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea hupandwa bila udongo kwa kutumia virutubishi vilivyoyeyushwa kwenye maji. Mfumo huu una ngazi tatu, ngazi ya juu kuna miche ya majani ya kijani ambayo huenda ni mchicha, ngazi ya kati ina mimea yenye majani mapana ambayo huenda ni mint ngazi ya chini ina mimea midogo pia huenda ni mint au aina nyingine ya mboga.

Mfumo ambao unatumika kwa kilimo cha mboga za majani. Unatumia safu za mabomba yenye mashimo kwa ajili ya mimea. Mimea hupandwa bila udongo. Njia hii hutumiwa mara nyingi katika kilimo cha mjini.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua bila udongo. Mfumo huu una mabomba meupe yaliyopangwa kwenye safu. Yanashikiliwa kwa vipande vyua mbao au chuma. Mimea hupandwa katika nafasi zilizokatwa kwenye mabomba na kupokea vurutubisho kupitia maji yanayozunguka ndani ya mfumo. Kilimo hiki ni njia endelevu ya kuzalisha chakula, hasa katika maeneo ya rasilimali chache za ardhi na maji

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua bila udongo. Badala yake, mimea hupandwa katika mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji. Mfumo huu huruhusu mimea kukua kwa ufanisi na kwa nafasi ndogo, na ni njia maarufu ya kilimo katika mazingira ya mjini.

Mfumo uliotengenezwa kwa ndoo nyeupe iliyo na mashimo kadhaa ya kupanda pande zake. Mimea nyingine midogo inaonekana ikiwa kutoka kwenye mashimo hayo. Mfumo huu unaonekana kuwa wa nyumbani na unaweza kutumika kwa kilimo cha mboga katika nafasi ndogo.

Bustani iliyojaa saladi ya kijani kibichi ambayo hupandwa kwenye mifumo ya mirija. Mizizi hupata virutuibisho kutoka kwa maji. Hali hii huruhusu kilimo bora cha saladi bila yakutumia udongo.

Bustani ambalo limejengwa kwa matofali ya saruji na mbao, na kuna mfumo wa umwagiliaji unaoonekana kwa bomba la kijani na vifaa vya plastiki. Kando ya bustani kuna ukuta wa matofali na tangi la maji. Mimea inaonekana kuwa inastawi vizuri na bustani inaonekana kuwa imetunzwa vizuri.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea kama vile basil au labda aina nyingine kama vile mnanaa au mmea wa bonfai , inakuzwa bila udongo. Mimea hii inapandwa kwenye vyombo vidogo vilivyoekwa kwenye mabomba. Mabomba haya yanaonekana kupangwa katika safu na mfumo mzima unaweza kuwa ndani ya nyumba au kwenye balcony .

Shamba kubwa la mananasi likionyesha mimea mingi ya mananasi iliyopandwa kwenye safu ndefu. Baadhi ya mananasi yaliyoiva yanaonekana katikati ya mimea, na mandhari ya kilima chenye mimea mingi, inaonekana nyma, chini ya anga wazi.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mashamba ya chai yakifuatilia milimo. Kuna njia ya udongo inayopita katikati ya mashamba hayo. Juu ya kilimo upande wakushoto kuna mti mkubwa wenye majani mengi na mbali zaidi kuna misitu mingine inayofunika vilima vingine chini ya anga la buluu lenye mawingu machache.

Trekta ambalo ni la rangi nyekundu, liko shambani la mizabibu, likiwa limezungukwa na mimea ya mizabibu, chini ya anga lenye mawingu, na milima kwa umbali. Mandhari yanaonekana ni ya mchana.

Mimea ya nyanya iliyopandwa ikiwa na matunda mengi ya nyanya yaliyokomaa na yasiyokomaa yakining'inia kwenye vishina. Nyanya hizi zina rangi mbalimbali, kuanzia kijani kibichi hadi nyekundu iliyokomaa, zikionyesha hatua tofauti za kukomaa. Mimea hiyo inaonekana kuwa katika mazingira ya kilimo, labda chafu au bustani iliyopangwa vizuri.

Zizi kubwa la ng'ombe wa maziwa likiwa limejaa ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamelala au kusimama ndani ya vizimba. Muundo wa zizi unaonekana kuwa na paa la chuma. Kuna pia vifaa vya mashine vinavyoonekana juu labda kwa ajili ya uingizaji hewa au mifumo ya kulisha.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ya kijani kibichi inayofanana na kabiji, iliyopandwa kwa safu nadhifu kwenye udongo mwekundu. Nyuma ya shamba kuna miti na milima na anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Shamba kubwa la kuku likonyesha safu ndefu za vizimba vilivyojaa kuku wa mayai au kuku wa nyama muundo unaonaekana kua wa kiwanda ukiwa na njia ya kati kati inayotenganisha safu mbili za vizimba zote zikiwa chini ya paa ya jengo kubwa la kuku.

Kundi la ngombe ,weusi na weupe , wanaonekana kuwa ngombe wa maziwa ,wakiwa wamejipanga ndani ya banda la ngombe ,au zizi la kisasa .Labda wakisubiri kukamuliwa. Miundo ya chuma inaonekana wazi ikiashiria mfumo wa kisasa wa ufungaji wa ngombe.

Mwanaume mmoja mwenye upara amevaa shati la kijani anaonekana akishikilia kitu mikononi mwake na kutazama chini akifanya kazi kwa umakini ,kushoto kuna mwanamke mwingine amesimama kidogo nyuma na anaonekana akitazama chini pia, meza inaonekana kuwa na vifaa mbalimbali vya ufundi kama karatasi na labda gundi au rangi mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya chumba.

Uwanja wa mananasi ukionyesha mimea mingi ya mananasi yenye matunda yaliyoiva au yanayoiva mandhari inaonyesha shamba kubwa chini ya anga la buluu lenye miti na vilima kwa umbali

Chafu kadhaa za nyumba ya kioo ama green house zikiwa zimewekwa kwenye eneo lenye milima na mandhari ya kijani kibichi nyuma. Nyumba hizi za kioo zina paa zenye umbo za kuba na zimejengwa katika mazingira ya mashambani.

Kundi la ngombe kwenye zizi, ngombe hawa wana rangi nyeusi na nyeupe na wengi wao wamesimama au wamelala kwenye zizi lao. Zizi limegawanywa na vyuma na kuna malisho ya ngombe mbele yao. Mandhari ya nyuma inaonyesha ngombe zaidi na muundo wa zizi.

Mashine ya kuvuna inayojulikana pia kama kombaini inaonekana shambani, mashini hii inatumika kuvuna mazao kama vile ngano au mpunga, mandari ya nyuma ina miti na anga la wazi.

Safu za mimea ya mboga zimepandwa kwa umakini katika undogo. Mandhari ya shamba yanaonekana kupanuka hadi upeo wa macho, ambapo miti na majengo yanaweza kuonekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe meupe yaliyotawanyika.

Hii inaonyesha mandhari ya nje yenye nyumba za kitalu. Kuna miti na mimea mingi na anga ni ya mawingu. Inafanana na mashamba ya kitalu yanayopatikana katika maeneo ya kilimo.

Shamba kubwa la kijani kibichi lililofunikwa na muundo mweupe labda ni aina ya nyumba ya kijani au kivuli. Mimea inaonekana kuwa mnene na yenye afya na muundo wa kutoa ulinzi kutoka kwa hali ya hewa. Hii inaweza kuwa njia ya kilimo cha kisasa inayotumika kuongeza uzalishaji wa mazao.

Kundi kubwa la vifaranga vya kuku vikiwa katika eneo lililofungwa. Kuna vifaa vya kunyweshea maji. Vifaranga hao wanaonekana wengi na wamechanganyika rangi nyeusi na nyeupe. Eneo hilo linaonekana kuwa na matandazo ya kamba au mbao.

Kundi kubwa la kuku wa nyama ambao ni wa rangi nyeupe, wamejaa ndani ya banda kubwa lenye paa la bati, kuna vifaa vya kuwalishia na kuwanyweshea maji vilivyo sambazwa katika eneo lote.

Nyanya ndogo ndogo zikiwa kwenye mchakato wa kupangwa au kusafirishwa kwenye kiwanda. Nyanya hizi zina rangi nyekundu iliyoiva vizuri. Zinaonekana kuwa nyingi sana, zikiwa zimejazana kwenye mkanda wa kusafirisha. Mchakato huu huenda ni sehemu ya maandalizi ya kuuza au kusindika nyanya hizo.

Watu wanapanga pilipili hoho za kijani kwenye kiwanda. Watu hawa wamevaa glavu na aproni nyeupe na wanaonekana wakifanya kazi kwenye mstari wa uzalishaji ambapo pilipili hoho zimepangwa na kuwekwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa.

Watu wawili wakifanya kazi shambani, mmoja wao ameinama na kuchuna majani ya chai huku mwingine amesimama na kubeba kikapu kilichojaa majani ya chai. Mandhari ya nyuma inaonesha miti mingi na mimea mingine.

Kundi la wafanyakazi katika kituo cha kufunga maua. Wamevaa sare za kijani na aproni nyeupe. Wanafanya kazi kwenye meza wakipanga maua. Kuna rangi mbalimbali za maua zinazoonekana ikiwa ni pamoja na nyekundu, njano na nyeupe.

Shamba kubwa la mahindi mabichi. Mandhari inaonekana kuwa ya mashamabani. Ikiwa na miti na milima kwa umbali. Inaonekana ni wakati wa mchana na anga lina mawingu.

Shamba la mboga amabo kuna watu watatu wanaofanya kazi ya kuvuna. Wamevalia nguo za kawaida na wanafanya kazi kwa bidii katika shamba hilo. Mboga zimepandwa kwa safu na zinaonekana kuwa tayari kuvunwa. Shamba hilo linaonekana kuwa na mimea mengine pia, lakini mboga ndio zimeangaziwa zaidi. Hii inaonyesha shughuli za kilimo katika eneo la mashambani.

Huu ni mfumo wa mashine za kufugashia nyanya zilizounganishwa na mikanda ya kusafirisha, nyanya zimepangwa kwenye mikanda inayosonga na wafanyakazi wanazifugasha kwenye makreti. Mfumo huu hutumika kurahisisha mchakato wa upakiaji na kusafirisha nyanya kwa ufanisi.

Shamba lilliofunikwa na plastiki ya kijani kibichi. Mimea imepangwa katika safu na matunda mekundu yanaonekana yakininginia kutoka kwa mimea. Shamba hili linaonekana kuwa ndani ya chafu au handaki la juu ambalo huwezesha kilio cha matunda haya hata inje ya misimu.

Shamba kubwa la kuku wanyama. Kuku wengi wadogo wamejaa sakafuni wakiwa wamezungukwa na vifaa vya kulisha na vya kunywea. Hali inaonekana kuwa ya ndani na taa zinaonekana kuwa ni hafifu.

Shamba lenye mimea michanga, iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri kwenye udongo wa kahawia unaonekana kuwa tayari kwa kilimo. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kuwa ina stawi vizuri huku baadhi ya safu zikiwa na mimea mirefu kidogo kuliko mwingine. Jua linaonekana kuangaza kwenye shamba likiacha vivuli virefu vya mimea kwenye udongo.

Bustani yenye mimea michanga ikikua kwa safu ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi yaliyo pangwa kando ya mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea ni ya kijani kibichi ikionyesha ukuaji mzuri.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana katikati, ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu unajumuisha bomba kuu linalopita katikati ya shamba na mabomba madogo ya matone yaliyotandazwa kando ya safu za mimea. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo na mimea ni ya kijani kibichi na inakua vizuri kutokana na umwagiliaji huu.

Shamba la kisasa la kilimo ndani ya chafu likiwa na mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea hiyo inaonekana kuwa pilipili au hoho ilikua vizuri chini ya uangalizi wa chafu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ardhini. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa kwenye udongo mwekundu yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mabomba makuu yanaonekana katikati na matawi madogo yakitoka kuenda pande mbalimbali.

Shamba lenye udongo mweusi uliolimwa. Kuna mimea midogo, labda miche, iliyopandwa kwa safu na inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini. Nyuma ya shamba kuna kizuizi au uzio mweupe. Nyuma yake kuna mandhari ya milima au vilima vilivyo mbali. Anga ni wazi na inaonekana kuwa na mawingu machache au ukungu.

Chafu yenye mimea ya pilipili na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea hiyo imepangwa vizuri katika mistari na mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone wakiendesha kando ya kila mstari yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa huru na unafaa kwa kilimo.

Shamba lenye mimea midogo na mfumo wa umwagiliaji wa matone au kunyunyizia. Kuna bomba jeupe lililopita katikati ya shamba likitoa maji na ishara ya buluu yenye maandishi imechomekwa kwenye arthi karibu na mfumo huo wa umwagiliaji. Mimea imepandwa kwa safu na udongo unaonekana kuwa na unyevu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba lenye mimea midogo. Bomba nyeusi la umwagiliaji wa matone linaonekana likipita katikati ya mimea, likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mfumo huu unatumika kwa umwagiliaji bora na uhifadhi wa maji katika kilimo.

Eneo la kilimo likinyunyiziwa maji na mifumo ya unyunyizaji. Maji yanatoka kwenye vinyunyizi na kuanguka kama matone madogo kwenye mimea yenye majani mabichi, labda mboga au mazao mengine, yaliyopandwa shambani. Mifumo ya umwagiliaji inahakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji wake.

Eneo la shamba lenye udongo mwekundu labda karibu na bahari au ziwa kwani kuna sehemu ya maji inayoonenakana kwa umbali. Katika shamba hilo, kuna mabomba au mifumo ya umwagiliaji iliyopangwa kwa mistari mirefu. Pia kuna miundo miwili, moja upande wa kushoto inaonekana kama kibanda au muundo wa mbao na mwingine mrefu zaidi katikati unaofanana na mnara au jengo ndogo. Anga ni nyeupe na wazi.

Shamba lenye mimea midogo ya kijani kibichi inayoonekana imepandwa kwenye udongo mwekundu. Mimea hiyo imepangwa katika safu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana wenye mirija meusi inayopitia karibu na mimea.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo, na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone inayoonekana kando ya safu za mimea. Nyuma ya shamba, kuna msitu au mimea mingine mikubwa. Mandhari inaashiria eneo la kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa kutumia bomba la kulaza, likimwaga maji kwenye shamba la mahindi, likitumia mbinu ya umwagiliaji wa mifereji. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba na kuingia kwenye mifereji, kati ya safu za mimea.

Shamba kubwa la kilimo, likinyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia. Maji yanatoka kwenye vinyunyizi vinavyorusha maji kama mvua, vikifunika eneo pana la mimea, iliyopandwa kwa safu nadhifu. Nyuma ya shamba, kuna miti na anga linaloonekana wazi.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mimea midogo imepandwa kwa safu na inamwagiliwa maji kupitia mabomba meusi yenye matone yaliyopangwa vizuri kuhakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba la mpunga likinyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa katikati. Mfumo huu una mabomba marefu yanayozunguka, yakieneza maji kwa usawa juu ya mimea. Mimea ya mpunga inaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya.

Mfumo unaotumika kumwagilia mazao shambani. Mfumo huu una vifaa vya kunyunyizia maji zilivyotengenezwa kwa shamba ambavyo vimeunganisha na mabomba na kusimama juu ya ardhi. Maji yanayonyunyuziwa kutoka kwenye vifaa hivyo yakimwagilia mazao yaliyopandwa kwenye safu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu unahusisha bomba refu jeupe linalopita kando ya safu za mimea, ambayo inaeza kuwa ni aina ya mboga. Maji yanatoka kwenye bomba hili kwa njia ya matone, yakimwagilia udongo moja kwa moja karibu na mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba ambao unatumia mabomba membamba yenye matone ya maji yanayotoka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu, ni njia bora ya kutumia maji katika kilimo kwani unapunguza upotevu wa maji kwa uvukizi na kuhakikisha kwamba mimea inapata maji ya kutosha.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba meusi yaliyowekwa kwenye udongo ili kusambaza maji kwa mimea moja kwa moja. Hii ni njia bora ya kumwagilia kwa sababu inapunguza upotevu wa maji kupitia uvukizi.

Ardhi nyekundu iliyofunikwa na matuta ya udongo na mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyowekwa kando ya matuta. Kuna alama za matairi zinazoonekana katikati ya matuta. Mimea michache midogo inachipuka kutoka kwenye udongo. Mandhari kwa ujumla ni ya kilimo au maandalizi ya kilimo. Na mabomba ya umwagiliaji yanaonyesha kuwa maji hutumiwa kwa ajili ya kilimo.

Umwagiliaji wa matone ya maji shambani ambao huokoa maji na mbolea kwa kuruhusu maji kutiririka polepole hadi kwenye mizizi ya mimea ama juu ya uso wa udongo, kupitia mtandao wa mirija nyembamba.

Umwagiliaji wa mafuriko, ambapo maji yanatumiwa kwa wingi kulowesha ardhi. Mirija ya mianzi imewekwa ili kuelekeza maji juu ya udongo wenye nyasi na mimea midogo. Mandhari ya kijani kibichi yanaonekana nyuma, yakionyesha eneo la kilimo.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo ambapo kuna mistari iliyonyooka ya udongo mwekundu na bomba za umwagiliaji zilizowekwa, kuashiria umwagiliaji wa matone ambao ni njia bora ya kumwagilia mimea kwa kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji mzuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa mitaro, ambapo maji hupitishiwa kwenye mifereji iliyochimbiwa ardhini, kati ya safu za mimea. Mimea midogo inaonekana ikikua kwenye matuta ya udongo yalioyozungukwa na maji.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yanawekwa kwenye udongo mwekundu na mimea michanga inakuwa kando yake. Mfumo huu unasaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji mzuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mimea mingine, ikionyesha mazingira ya kilimo.

Bustani iliyoinuliwa , iliyo na udongo na mimea midogo. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone mweusi unaopitia bustani na kuna mjusi mweusi mdogo anayetembelea juu ya udongo. Kuna sanduku la mbao lililozunguka bustani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao unahusisha matumizi ya mabomba meusi yaliyopangwa katika mistari sambamba yakipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea midogo pengine ni viazi vikuu, inaonekana ikiwa katika safu kati ya mabomba hayo. Udongo unaonekana kuwa mchanga wenye rangi ya kahawia na mabaka meupe meupe. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo kubwa la kijani labda ni shamba lingine au miti.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji unaotumika katika shamba unaonekana kuwa na bomba kuu linalopitisha maji na vifaa vidogo vya kumwagilia vilivyowekwa katika vipindi fulani. Vifaa hivi vinapulizia maji katika mimea iliyopandwa kwenye safu ambayo inaweza kuwa mboga au mazao mengine ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kutokana na umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji katika shamba ambapo maji yanatoka kwenye mfereji mkuu, kupitia mirija kuelekea kwenye mifuo iliyoandaliwa kwa ajili ya kupanda. Mfumo huu unasaidia kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha, hasa katika maeneo yenye ukame au wakati wa kiangazi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone mashambani. Mfumo huu unahusisha mtaro mkuu wa maji uliojengwa kwa simiti ambapo maji yanatiririka. Kutoka kwa mtaro huu kuna mrija mdogo wa plastiki uliotandazwa kwenye ardhi ambao unapeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Mimea inaonekana kuwa ya kijani kibichi na iliyostawi vizuri.